Boksi lenye rangi za bluu pamoja na nyeupe, likiwa na mchoro wa ng'ombe, pembeni yake kukiwa na kopo lenye rangi na michoro kama ya kwake, hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa ya ng'ombe.

Boksi la dawa lenye rangi nyekundu, nyeupe na njano; likiashiria ujazo wa mililita tisini. Likiwa na chupa yenye nembo ifananayo.

Eneo la wazi linalotumika kwajili ya kuuzia pembejeo hususani mbolea likiwa na mwanamke na mwanaume, wakiwa wamesimama kando ya bidhaa hizo zilizopo katika mifuko ya plastiki.

Boksi lenye rangi za bluu na nyeupe, likiwa na michoro ya ng'ombe, inayotumika katika kuhifadhi dawa inayozuia na kutibu magonjwa ya mifugo hiyo.

Eneo linalotumika kama duka la pembejeo, likiwa na mtoa huduma wakiume; akimhudumia mwanamke aliyevaa gauni jekundu, mbolea kwa ajili ya kilimo.

Pakiti yenye umbo la mstatili na nembo inayoonyesha uzito wa gramu mia ishirini na mchoro wa kifaranga, ikitumika kubeba chakula kwa ajili ya lishe za kukuzia kuku.

Mfuko maalumu wenye umbile la mstatiri ukiwa na picha ya mbuzi na kondoo kwa mbele na maneno yasemayo madini maalumu ya mbuzi na kondoo na nembo ikiashiria uzito wa kilo moja.

Boksi lenye rangi za bluu na njano likiwa na mchoro wa mbwa na paka lenye kuashiria ndani uwepo wa vidonge kadhaa hutumika kwa ajili ya kutunza dawa za mifugo.

Wakulima mbalimbali wakiwa katika nyumba ya kilimo inayotumika kwa ajili ya kuhifadhi mbolea, wakiwa wanaichambua bidhaa hiyo kwa ajili ya kilimo.

Pakiti yenye umbo la mstatili, inayotumika kutunza dawa inayosaidia kukinga na kutibu baadhi ya magonjwa ya ndege mbalimbali wanaofugwa nyumbani.

Jengo kubwa lofa lenye muundo wa ustili na vyoo vizuri, vinavyovutia na nembo ya twiga shiria kiwanda cha mbolea.

Boksi la dawa likiwa na rangi nyeupe na maandishi meusi, na picha ya ng’ombe pamoja na kondoo, kuashiria uuzaji wa dawa za wanyama.

Duka la pembejeo za kilimo likiwa na makabati mbalimbali yenye pakiti zenye mbegu na makopo yenye dawa kwa ajili ya kulinda mazao na magonjwa.

Chupa yenye rangi nyeupe na nyekundu, ikiwa na mchoro wa wanyama wa kufugwa aina ya paka na mbwa, ikiwa inaonyesha manufaa kwenye miguu ya wanyama hao.

Eneo ndani ya chumba cha duka la dawa la mifugo. Lenye kabati jeupe litunzalo dawa mbalimbali zinazo tumika kuzuia magonjwa na kutibu magonjwa ya wanyama.

Mfuko wa mbolea wenye rangi nyeupe, ukiwa na nembo inayoonyesha uzito wa kilo hamsini, na maandishi meusi.

Boksi la dawa likiwa pembeni ya chupa, inayotumika kuhifadhia kwaajili ya kuchoma wanyama. Boksi likiwa na rangi nyekundu na nyeupe, ikiashiria ujazo wa mililita hamsini.

Boksi lenye rangi nyeupe na kijani, likiwa na picha ya mifugo aina ya paka na mbwa, pembeni kukiwa na chupa yake yenye rangi na picha hizohizo, ikihifadhi dawa kwa ajili ya kuwapatia wanyama.

Mifuko mitatu ya mbolea ikiwa inaonyesha kampuni ya baraka mmoja ukiwa ni mdogo wa kilo kumi, unaofata wa kati wa kilo ishirini na tano na wa mwisho kabisa ni mkubwa kabisa wa kilo hamsini.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa na zao aina la nyanya limepandwa katika mistari, katikati pakiwa na uwazi unaosaidia zoezi la uvunaji liweze kuendelea.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa zao aina la nyanya kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mirija, unaomwagilia kwenye mashina tu; ili kupata zao lililo bora na kuokoa kiwango cha maji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, limelimwa vitunguu huku zoezi la uvunaji likiendelea na baadhi ya zao hilo likiwa limeanikwa ili liweze kukauka.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na wakulima mbalimbali wanaume kwa wanawake, wakivuna zao aina ya viazi na kuvianika juani.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na mashine maalumu inayosaidia kuvuna mahindi, huku sehemu baadhi ikiwa bado haijavunwa.

Bustani kubwa ya mbogamboga ikiwa imelimwa karoti pamoja na nyanya, Huku imezungukwa na miti ya uwoto wa asili katikati kuna torori kusaidia kuvuna.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba la mananasi, likiwa na zao hilo linavunwa na mkulima mmoja wa kiume alievalia kitambaa kichwani, ili kujikinga na jua kali.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mazao ya aina mbili mahindi yaliyosimama na matikiti yaliyopandwa kwa kutambaa yote yakipangwa katika mstari mnyoofu.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kukausha mazao, likiwa limefungwa fito mbalimbali kwa ajili ya kauanika zao aina ya mahindi.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na wakulima mbalimbali wanaume waliovaa masweta na kofia, wakiwa wanaendelea na zoezi la uvunaji huku wameanika mahindi kwaajili ya kuyakausha.

Wakulima wawili wa nyanya, wakiwa kwenye nyumba ya kilimo yenye umwagiliaji wa mirija kwa matone, wakijadiliana juu ya afya ya zao wanalolima.

Wakulima wanne wanaume wa tunda nanasi wakiwa wanaonyesha mavuno yao kwa furaha na fahari katika shamba la tunda hili.

Eneo la wazi linalo tumika kwajili ya kuuzia matunda, aina ya nanasi likiwa na muuzaji mwanamke akiyapanga matunda hayo ili kuweze kuwavutia wateja.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na wauzaji wanawake wanaouza bidhaa ya mananasi wakibeba matunda hayo kwa furaha na fahari wakiwaonyesha wateja.

Mkulima wa zao la maembe la mbegu ya kisasa, akihojiana na mfanyakazi kutoka shirika lisilo la kiserikali la msaada kutoka Marekani juu ya mazao yake.

Kilimo cha mbegu ya kisasa ya mapapai, ambacho huotesha tunda hilo hata mche ukiwa bado ni mfupi, kikimwagiliwa na mfumo wa mirija urushao matone kwenye shina.

Eneo linalotumika kama shamba likiwa na mkulima mwanaume akiwa anakagua zao lake huku akifunga matunda hayo vizuri yakuae katika mfumo sahihi.

Eneo la wazi likiwa na magunia mbalimbali yaliyopangwa barabarani, na wakulima baada ya kuvuna zao aina ya viazi, huku kukiwa na magari yakisubiri kubeba bidhaa hizo kuzipeleka sokoni.

Wakulima wa vitinguu wakiwa katika zoezi la uvunaji, na uchambuwaji kwa ajili ya kukausha bidhaa hiyo, ili iweze kupelekwa sokoni.

Wakulima wa zao la karoti wakiwa katika eneo la wazi wakiendelea kusubiri wakati wa kuvuna

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na wakulima wawili wanaume, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao aina la viazi mbatata.

Eneo la wazi, linalotumika kama shamba, likiwa limepandwa mboga katika mistari nyoofu, huku mkulima akitengeneza mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mirija.

Mkulima wa zao aina ya kabichi, akiwa ametoka kuvuna zao hilo, ameliegemea kwa ufahari, furaha kuonyesha jitihada alizoweka katika msimu huu wa kilimo.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na wakulima mbalimbali wakiwa wanavuna zao la viazi mbatata, wanaume kwa wanawake.

Eneo kubwa la wazi linalo tumika kama shamba la mpunga, likiwa na trekta dogo. Likilima maeneo yenye matope mengi na wakulima wakiwa wanahangaika jinsi ya kulitoa trekta hilo.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na matuta marefu yanayomwagiliwa kwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumia mirija na kumwaga maji kwa matonematone.

Kilimo cha mbegu kikiwa kinaendelea katika mazingira yaliyodhibitiwa kiwango maji, joto, hewa na unyevu, ili kusaidia mbegu hizo ziote katika mazingira mazuri zaidi.

Eneo la wazi kandokando ya shamba la nyanya, likiwa kuna shughuli za uvunaji zikiendelea, huku wakulima baadhi wakiwa wamepumzika na wengine wakikusanya zao hilo kwenye matrei.

Eneo la wazi la shamba likiwa na wakulima wa matunda aina ya parachichi na miti ya zao hilo, huku wakulima hao wakiume kwa wakike wakiendelea na zoezi la uvunaji.

Eneo kubwa linalotumika kama nyumba ya kilimo, likiwa na matuta yaliyolimwa mbogamboga kwa marefu, huku kukiwa na umwagiliaji wa kisasa ,unaotumia mirija na matone ili kuokoa maji na muda.

Kilimo cha mbegu kikiwa kimepandwa kwenye vikombe mbalimbali, vyenye udongo wenye mbolea ya kutosha. Ikiwa vinasaidia kukuza mbegu katika mazingira rafiki zaidi.

Kifaa maalumu kwa ajili ya kulimia na kupindua udongo, kitumikacho katika maandalizi ya shamba, kikiwa kimefungwa nyuma ya trekta lenye rangi ya kijani na njano katika shughuli za kilimo.

Kifaa maalumu cha kulima, ambacho husaidia kupindua udongo katika maandalizi ya shamba. Hufungwa nyuma ya trekta kipindi cha kilimo.

Kilimo cha kisasa cha haiproponiki kinacho tumia maji na virutubishi badala ya udongo ikiwa kimepandwa ndani ya mazingira yaliyo dhibitiwa na mwanga, joto pamoja na unyevu ili kupata zao bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji na virutubishi badala ya udongo, katika mazingira yaliyodhibitiwa kwa kiwango cha mwanga, ili kuweza kupata zao lililo bora.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotumika kwajili ya kuotesha mboga, ikiwa na mifumo ya umwagiliaji inayomwaga maji kutoka juu, ikitembezwa na mashine.

Kifaa kinachotumika shambani kikiwa na mota pamoja na mafuta kama chanzo cha nishati. Kikitumika kupindua udongo kama sehemu ya kuandaa shamba na kuapalilia.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, kitumiacho maji pamoja na virutubishi, husaidia mmea kukua katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata zao lililo bora.

Nyumba ya kilimo ikiwa na mashine maalumu aina ya roboti, linalosaidia kwenye zoezi la kupanda pamoja na kuvuna mazao mbalimbali.

Chumba kikubwa kilichomulikwa mwanga mahususi kwajili ya kupanda mimea, kikiwa kinatumia kilimo cha kisasa cha hydroponiki, kitumiacho maji na virutubishi badala ya udongo ili kupata zao bora.

Mashine maalumu kwa ajili ya kilimo ikiwa imepanda mimea, kwenye mazingira yaliyo dhibitiwa kiwango cha mwanga, unyevu na joto, ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha hydroponi kinachotumia maji na virutubishi na mwanga mahususi badala ya jua ili kupata zao lililo bora, mashine mbalimbali zikidhibiti viwango vya maji, hewa pamoja na joto.

Kifaa cha kukwangua udongo kilichofungwa nyuma ya trekta katika eneo la wazi linalotumika kama shamba kusaidia katika maandalizi ya kilimo.

Kifaa aina ya jembe kinacho fungwa nyuma ya trekta, kitumikacho kwa ajili ya kupindua udongo wakati wa kuandaa shamba kipindi cha upandaji.

Eneo kubwa la tambarare linalotumika kama shamba kwaajili ya kilimo ikiwa na trekta lilofunga kifaa kwaajili yakusafisha shamba hilo huku mkulima mmoja akiwa anasimamia kwa nje

Mashine ya kisasa inayotumika kwa ajli ya kilimo cha mbegu, ikiwa inaotesha mimea mbalimbali katika mazingira yaliyo dhibitiwa kiwango cha maji, mwanga pamoja na joto.

Bwawa la samaki lenye muundo wa pembe nane likiwa na samaki ndani ya maji wanaogelea, huku mfumo wa kisasa wa kubadili maji ukiendelea kuzungusha kimiminika hiko.

Tenki kubwa la samaki wa mapambo likiwa limejazwa maji, pia linasamaki ndani wanaogelea na mwanga ukiwamulika ili kuleta nakshi na mvuto.

Eneo la wazi lenye bwawa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kufuga samaki. Likiwa limezungukwa na miti ya uoto wa asili, ili kusaidia kukuza wanyama hao vizuri.

Tenki kubwa linalotumika kwaajili ya kufugia samaki wa urembo likiwa limejaa maji huku wanyama hao wakiwa ndani wakivutia watazamaji

Eneo la msitu lenye miti mirefu, vichaka na majani ya uoto wa asili; utokanao na mvua za misimu mbalimbali, ukiwa na uchochoro kwa ajili ya wapita njia.

Nyumba inayotumika kwa ajili ya kilimo ikiwa na mkulima akiihudumia miche ya miti kwaajili ya kwenda kupanda msituni.

Mkulima wa miti mwanamke, akiwa amechuchumaa amevaa fulana ya bluu, kofia nyeupe pamoja na miwani, akiendelea na zoezi la kupanda miti kwenye msitu.

Eneo lenye msitu wa mvua lenye uwoto wa asil lenye miti, vichaka pamoja na majani huku mtalii mmoja wa kiume akipunga mkono kutoka katika pango karibu.

Mandhari ya msituni ikiwa na dimbwi la maji lililozungukwa na miti ya uoto wa asili pamoja na majani na vichaka viotavyo kutokana na mvua za misumu mbali mbali.

wakulima wa zao la miti wakipanda, kupalilia, kumwagilia miche ya miti katika nyumba ndogo ya kilimo inayosaidia kiwango cha mwanga na jua visiathiri mimea hiyo.

Eneo la mandhari ya wazi, likiwa na mto wa msimu wenye sakafu ya miamba, ukiwa na maji machache yanayopita katikati, pembezoni kukiwa na misitu ya uoto wa asili.

Nyumba inayotumika kwa ajili ya kilimo ikiwa na mfumo wa kisasa wa hydroponiki, unaotumia maji yenye virutubishi badala ya udongo ili kupata zao lililobora zaidi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachotumia maji na virutubishi badala ya udongo, kuwezesha mimea kuweza kukua kwenye mabomba.

Kilimo cha haidroponi kinachotumia maji na virutubisho tu badala ya udongo. Ili kuweza kusaidia kukuza mimea katika mazingira yenye uhaba wa udongo.

Nyumba kubwa ya kilimo, ikiwa inatumia mfumo wa kisasa wa haidroponi, unaohitaji maji na virutubishi tu na sio udongo ili kupata zao lililo bora zaidi.

Kilimo cha haidroponi kinachotumia maji na virutubishi katika mazingira yaliyodhibitiwa kiwango cha maji, unyevu, joto, pamoja na hewa ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachotumia maji pamoja na virutubishi baadala ya udongo, husaidia mimea kukua katika mazingira yenye unyevu ili kupata zao bora.

Kilimo cha kisasa cha haedroponiki ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi husaidia mimea kukua katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata zao lililo bora

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachotumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, husaidia mmea kuweza kukua kwenye mabomba.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji pamoja na virutubishi, ili kusaidia mimea iweze kukua na kuleta zao lililobora zaidi.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mfumo wa haidroponi, ambao hutumia maji na virutubishi badala ya udongo, ili kukuza mmea katika mazingira yaliyodhibitiwa na kuleta ubora zaidi.

Chumba kikubwa cha kilimo kikiwa na mfumo wa kisasa cha hydroponiki unaopanda mimea kwenye maji, yenye virutubishi bila kutumia udongo katika mazingira yaliyo dhibitiwa.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kitumiacho maji pamoja na virutubishi badala ya udongo kuikuza mimea katika mazingira yaliyo dhibitiwa unyevu, joto pamoja na mwanga ili kupata zao lilo bora.

Mfumo wa kilimo cha kisasa wa haidroponi unaotumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, ukiwa unasaidia kuotesha mimea katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Kilimo kinachotumia mfumo wa kisasa wa haidtoponiki hutumia maji na vitu badala ya uso unaweza mmea kukua katika mazingira yaliyo dhibitiwa ilu kupata Zao bora

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinacholimwa wima kwa kutumia maji pamoja na virutubishi, kikimulikwa na mwanga maalumu, kusaidia mimea iweze kukua katika ubora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na kilimo cha mbogamboga katika matuta yaliyolimwa kwa urefu, husaidia mimea kukua kwenye msimu mzuri.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa na mboga zimelimwa katika mistari minyoofu. Huku ikiwa na uwezo wa kudhibiti kiwango cha unyevu, maji na joto; ili kupata mazao yaliyo bora.

Nyumba kubwa inayotumika kama zizi la ng'ombe la kisasa, likiwa na eneo la malisho linalowazuia wanyama hao na vyuma mbalimbali ili waweze tu kupitisha vichwa na kula chakula.

Wakulima wa zao la kabichi wanaume wawili na mwanamke mmoja, wakiwa wameinama shambani humo, wakiendelea na zoezi la upaliliaji, pamoja na uvunaji wa kabichi zilizoiva.

Nyumba kubwa inayotumika kwaajili ya ufugaji, ikiwa na hali ya usafi wa hali ya juu na ng’ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi ambao ni mahususi kwaajili ya kutoa maziwa.

Nyumba kubwa ya ufugaji yenye ng'ombe mahsusi kwa ajili ya kuzalisha maziwa, wakiwa kwenye malisho yao yanayodhibiti wasiingie mwili mzima.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama shamba la ndizi, likiwa na migomba iliyopandwa kuzingatia umbali sahihi na kutoa mikungu iliyonona.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa imepandwa mimea mbalimbali katika mastari mnyoofu. Inaweza kudhibiti kiwango cha maji, joto, unyevu na mwanga ili kupata zao lililo bora.

Nyumba ya kilimo iliyodhibitiwa kiwango cha mwanga, maji, unyevu, pamoja na joto kikiotesha zao aina ya uyoga.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na trekta inaendeshwa na mkulima huku nyuma limefungwa kifaa maalumu kwa ajili ya kupindua udongo kwenye maandalizi ya shamba.

Shamba kubwa la kabichi, likiwa na zao hilo limepandwa kwa mistari minyoofu, huku kukiwa na mipaka na njia katikati kwa ajili ya kusaidia zoezi la uvunaji.

Eneo eo la wazi, linalotumika kama shamba, likiwa na kilimo cha matunda aina ya mananasi, ambayo huota mizizi na mche ukiwa chini, na tunda likiwa kwa juu.

Chumba kinachotumika kama banda la kuku, kikiwa na maranda ya mbao kwa chini, kina ndege hao wenye rangi nyeupe, hususani vifaranga vinavyokula na kunywa maji.

Nyumba kubwa inayotumika kama banda la ufugaji, ikiwa na kuku wa kisasa wenye rangi aina moja. Wakila na kunywa katika mazingira yenye usafi ya kuzuia magonjwa.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa na mimea imepandwa katika mistari minyoofu katika mazingira yaliyodhibitiwa: kiwango cha maji, unyevu pamoja na joto; ili kuhakikisha mimea inaleta zao bora.

Eneo wazi kubwa linalotumika kwa ajili ya kulima, likiwa na trekta linapita katikati ya mazao, kwa ajili ya upaliliaji.

Nyumba kubwa ya ufugaji, ikiwa imebeba ng’ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi. Ambao ni mifugo maalumu kwaaajili ya kuzalisha maziwa.

Nyumba kubwa ya kilimo, ikiwa na mazao mbalimbali yamepandwa katika mistari mirefu, huku wakitumia mirija kwa ajili ya umwagiliaji ili kuokoa maji na kupata zao bora.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotumika kudhibiti kiwango cha maji, unyevu pamoja na joto , ili kusaidia mazao yaote katika mazingira mazuri na kupata zao lililo bora.

Nyumba kubwa ya kilimo, inayotumika kwa ajili ya kulimia nyanya kwa kuzitundika kwenye kamba, ikiwa inatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone kupitia mirija.

Shamba kubwa la kufuga ng'ombe, likiwa na mabanda ya wazi na mifugo hiyo yenye rangi nyeupe na nyeusi, inayosaidia kuzalisha maziwa kwa kiwango kikubwa.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotumika kwa ajili ya kulimia mazao, katika mazingira yaliyodhibitiwa viwango vya hewa, maji na unyevu ili kupata bidhaa iliyo bora, ikiwa na mkulima akikagua mazao hayo huku akipita katikati ya matuta.

Kilimo cha mbegu kikiwa kina mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa kutumia mirija unaomwaga maji kwa matone matone ili kulinda kiwango cha maji na muda.

Eneo kubwa litumikalo kama shamba la mpunga likiwa linaandaliwa na kumwagiliwa. Maji yakiwa yametuama katikati ya matuta marefu ili upandaji uanze.

Shamba kubwa lenye matuta, na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, uliyopitishwa mirija kwenye mashina ya mimea, ukimwaga maji kwa matone, ili kuokoa kiwango cha maji na muda.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na udongo mkavu lakini kuna mimea iliyostawikutokana na wa unaomwaga matone kwenye shina la zao tu

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ukiwa una mwaga maji kulia na kushoto kwenye matobo ya bomba ili kuokoa muda na kiwango cha maji kinachotumika.

Eneo kubwa la shamba, likiwa na mabomba ya kisasa yanayotumia mfumo wa mirija kwa ajili ya kumwagilia ili kuokoa kiwango cha maji na muda.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mirija na matone yanayomwagilia kwenye shina tu ili kuokoa kiwango cha maji.

Mandhari ya kisavana ikiwa na ziwa ambalo lina ndege wapendao maji aina ya flamingo, pembezoni kukiwa na mnyama aina ya pundamilia anakula manyasi.

Mandhari ya tambarare katika eneo la savana. Yakiwa na uoto wa asili wa miti, vichaka, pamoja na majani; yaliyoota kama zao la mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari ya tambarare yenye kijani cha uoto wa asili, majani, vichaka, pamoja na miti mbalimbali, iliyoota kutokana na mvua za msimu mbalimbali.

Mandhari inayovutia ya Savana, ikiwa na barabara ya vumbi, manyasi, vichaka na miti ya uoto wa asili utokanao na mvua za mara kwa mara, kwa mbali jua likiwa linazama.

Mandhari ya tambarare yenye milima miwili iliyofunikwa na uoto wa asili, majani, miti pamoja na vichaka, vilivyoota kutokana na mvua za misimu mbalimbali.

Eneo kubwa lenye bwawa, ambalo hutumika kwa ajili ya kufua umeme, kukiwa na miundombinu ya zege inayokinga bwawa hilo, na kuruhusu maji yamwagike upande wa pili, katika kubadilisha nishati ya mwendo kuwa nishati ya umeme.

Mandhari nzuri ya milima na mabonde, ikiwa na uoto wa asili, yani miti majani pamoja vichaka, vilivyoota kutokana na mvua mbalimbali.

Mandhari ya tambarare ikiwa na kijani, kichaka na miti ya uoto wa asili inayosaidia kuwatunza wanyama kama pundamilia ambao wapo katika eneo hilo.

Eneo la wazi la mandhari ya savana likiwa na miti mifupi aina ya akashia pamoja na majani marefu ambayo hutunza wanyama mbalimbali.

Mandhari mazuri ya tambarare iliyopakana na milima na mabonde iliyofunikwa na kijani kizuri cha majani, miti pamoja na vichaka vya uoto wa asili utokanao na mvua za misimu mbalimbali.

Kilima kikubwa kikiwa pembeni ya tambarare, katika mandhari iliyofunikwa na kijani kizuri cha uoto wa asili utokanao na mvua za mara kwa mara, zikiwa na majani, vichaka pamoja na miti.

eneo lenye mandhari ya tambalale huku pembezoni kukiwa na milima lina majani, vichaka pamoja na miti midogo yenye uoto wa asili itokanayo na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari ya wazi ya tambarare ya savanna ikiwa na miti mfupi majani pamoja na chaka yenye wote wa asili huku kipakana na milima

Eneo la wazi la savana likiwa na majani, vichaka pamoja na miti yenye uwoto wa asili, utokanao na mvua za misimu mbalimbali.

Eneo lenye bwawa kubwa na visiwa katikati, vikiwa vimezungukwa na miti pamoja na milima iliyofunikwa na uoto wa asili.

Mandhari nzuri ya tambarare ikiwa na majani yaliyokauka ya savanna, miti ya akashia na wanyama kama tembo wakitembea huku nyuma kukiwa na mlima mrefu wa Afrika, mlima Kilimanjaro uliofunikwa na theluji.

Mandhari yenye mto wa msimu unaoelekea kukauka, ukiwa na maji machache, pamoja na miti pembezoni mwake ya uoto wa asili kabisa.

Mandhari ya tambarare, ikiwa na bwawa lenye maji yaliyotulia, yakiakisi mwanga kutoka angani, huku likiwa limezungukwa na miti ya uoto wa asili pamoja na milima yenye kijani kizuri.

Mandhari inayokuwa na milima miwili, mabonde pamoja na miti majani, na vichaka vya uoto wa asili utokanao na mvua za misimu mbalimbali.

Eneo la wazi ya aina ya savana llikiwa na miti mirefu aina ya kashia chini kuna uoto wa asili yakiwa yame kauka kukiwa na wanyamapori wakiwa wamelala wengine wakitembea

Mandhari mazuri ya savana yenye majani ya uoto wa asili yatokanayo na mvua mbalimbali, yakiwa yamekauka kipindi cha kiangazi, huku mnyama swala akiwa anavuka barabara itumikanayo katika mbuga hiyo.

Madhari ya tambarare yenye miti mifupi, vichaka pamoja na majani vikiwa vimepakana na mlima wenye mwamba mkubwa na theluji kwa juu.

Mandhari ni tambarare yenye uoto wa asili wa majani na binti mfupi ukiwa umepakana na kilele cha mlima ulio na miamba iliyofunikwa na theluji.

Mandhari ya tambarare yenye miti na majani, na vichaka mbalimbali; ikiwa na milima midogo na mabonde na uoto wa asili; utokanao na mvua mbalimbali.

Mandhari ya tambarare iliyopakana na mlima mdogo na bonde likiwa na miti, vichaka na majani ya uoto wa asili utokanao na mvua za misimu mbalimbali.

Eneo la wazi ambalo lina uoto wa asili wa misitu, ulio na vichaka pamoja na miti mirefu, iliyoota kutokana na mvua za asili za misimu mbalimbali.

Jengo kubwa lililojengwa kwa zege na mbao mbalimbali likiwa linatumika kama zizi la mbuzi, likisaidia wanyama hao waweze kula bila kuingiliana.

Banda linalotumika kama zizi kwa ajili ya mbuzi likiwa na mifugo hiyo inapambana kula majani yaliyo upande wa pili kama lishe na chakula.

Wafugaji wa nyuki wakiwa wanaendelea na zoezi la kurina asali kwenye mzinga wa nyuki, huku wakiwa wamevaa nguo za kuwalinda wasing`atwe na wadudu hao.

Banda linalotumika kwa ajili ya kufugia mnyama aina ya ng'ombe, likiwa limejengwa kwa fito za mbao zilizosimama na kulazwa, juu likiezekwa na bati kwa ajili ya kutunza mnyama huyo mwenye rangi nyeupe na nyeusi.

Eneo la nyumba linalotumika kama banda la kufugia ndege aina ya bata, likiwa na mfugaji wa kike anawalisha ndege hao na kuwatoa bandani ili waweze kupata mazingira tofauti.

Eneo la wazi liliozungushiwa uzio wa nyaya linalotumika kwa ajili ya ufugaji, likiwa na wafugaji wawili (mwanamke na mwanaume) wamevaa makoti wakilisha mifugo aina ya kuku.

Jengo kubwa linalotumika kama banda la kuku kukiwa na ndege hao wanakula pamoja na kunywa huku wafugaji wawili waliovaa makoti meupe wakisimamia zoezi hilo.

Banda la kuku wa kisasa waliofungiwa kwenye vyumba mbalimbali, huku wakila na mfugaji mwanamke akiwa amevaa maski anaendelea kuwahudumia.

Pakiti inayotumika kwa ajili ya kuhifadhi mbegu za kabichi; ikiwa na rangi za kijani, njano na nyeupe; na mchoro wa zao hilo kwa nje.

Kilimo cha mbegu kikiwa na mimea michanga kabisa inaotea kwenye udongo uliodhibitiwa ili kuweza kukuza mimea katika mazingira rafiki kabla hayajapelekwa shambani.

Kilimo cha mbegu kikiwa kimelimwa mazingira ya ndani yaliyo dhibitiwa mwanga, joto na maji ili kupata zao lililo bora katika makopo.

Kilimo cha kisasa cha mbegu kinachotumia mfumo wa kisasa wa mirija ya umwagiliaji, ambayo humwaga matoni pale kwenye shina tu la zao, na kuokoa kiwango cha maji na muda.

Nyumba kubwa ya kilimo, ikiwa inaendela na ulimaji wa mbegu katika mazingira yalidhibitiwa kiwango cha mwanga, hewa, joto pamoja na unyevu ili kupata mazao yaliyo bora zaidi.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba likiwa na matuta marefu, na mifumo ya kisasa ya umwagiliaji ambayo hutumia mirija inayomwaga maji kwa matone ili kuokoa kiwango cha maji na muda.

Kilimo cha mbegu zikiwa katika vikombe mbalimbali vyenye muundo wa miraba, husaidia mbegu hizo kukua katika mazingira rafiki zaidi ili kupata mazao bora.

Pakiti yenye umbo la msitatili, ikiwa na mbegu ndani za mboga huku nje ikiwa na rangi za kijani pamoja na njano.

Mfuko wa dawa, wenye umbo la mstatiri ukiwa na rangi za kijani na njano ukionyesha picha ya mboga aina ya spinachi una mbegu kwaajili ya kilimo ndani.

Kilimo cha mbegu kikiwa kimepandwa mazingira ya ndani, yaliyodhibitiwa kiwango cha maji, joto pamoja na unyevu, ili kusaidia mbegu ziote vizuri.

Shamba kubwa la tambarale likiwa na mboga mboga zimelimwa kwa mistari iliyo nyooka, huku ikitumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wamilija unaomwagilia kwa matone kuokoa maji na muda.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa imepandwa mbogamboga katika mistari mirefu iliyonyooka, ikiwa na uwezo wa kudhibiti kiwango cha maji, joto, pamoja na mwanga, ili kupata zao lililo bora.

Pakiti lenye umbo la mstatili ikiwa mbegu za mbogamboga aina ya spinachi, ina rangi ya kijani na mchoro wa mboga hiyo kwa mbele.

Kopo la bati la duara likiwa na picha ya majani, na maneno yaonyeshayo kuwepo kwa mbegu ndani aina ya korianda dania.

Nyumba ya kilimo ikiwa na mimea mbalimbali iliyopandwa kwa mistari minyoofu, ikiwa na uwezo wa kudhibiti kiwango cha maji, joto, mwanga na unyevu, ili kuweza kupata zao lililo bora.

Mnyama wa kufugwa nyumbani aina ya mbwa, akiwa amefungiwa kwenye kabati mahususi kwa ajili ya kazi hiyo ili akapelekwe kwa daktari wa wanyama kwa ajili ya matibabu.

Banda la mbwa lililoezekwa kwa bati na kutengenezwa kwa mbao likiwa na milango miwili kuashiria ni wanyama wawili wanaishi hapo, hutumika kuwalinda na jua kali pamoja na baridi.

Nyumba ya mbao inayotumika kama hifadhi ya Mbwa, ikiwa imezekwa vizuri kumlinda mnyama huyo na baridi usiku na jua la mchana.

Banda la mbao lenye nyavu, kitasa linalotumika kwa ajili ya kutunza wanyama wa mifugo hasa mbwa ili kumlinda na jua wakati wa mchana, mvua na baridi nyakati zinginezo za usiku.

Banda la mbao lililoezekwa na bati na likiwa na milango ya nyavu na mbao, likiwa linatumika kwa ajili ya kufugia mnyama aina ya mbwa huku mifugo hiyo miwili ikiwa kwa nje.

Daktari wa wanyama akiwa amevaa kofia nyeupi akimshikilia shingo na miguu kuonyesha nafuu

Wanyama wa kufugwa nyumbani aina ya mbwa wakiwa watano, wamemsogelea mfugaji wao kwa furaha, wakiwa wanasubiri kucheza, ama kupewa chakula.

Mtoa huduma wa wanyamapori aliyevaa maski na kofia, akimlisha twiga aliyesogea karibu na baraza. Huku nyuma kukiwa na miti mirefu na mandhari ya savana.

Mnyama aina ya mamba mwenye ngozi ngumu, mkia mrefu, miguu minne na mdomo mpana kwaajili ya kula nyama akiwa amejianika juani.

Ndege mwindaji mwenye manyoya meupe na meusi, miguu mirefu, akimwinda mnyama nyoka kama sehemu ya kitoweo katika mazingira ya Savana.

Ndege aina ya tai akiwa amesimama juu ya tawi katika maeneo ya porini, huku akiangaza huku na kule ili aweze kupata kitoweo.

Mnyama aina ya Tumbili, mwenye mkia mrefu anapenda kuishi maporini, msituni, pamoja na mlimani. Hupatikana Afrika ya Mashariki.

Ndege pori mwenye asili ya manyoya meupe na meusi, anapatikana katika savana ya Afrika, na ni mahiri kwa kuwinda na kula nyoka.

Mandhari ya porini ikiwa na miti mirefu huku watalii wawili waliopanda farasi wakipita katikati ili kujionea uzuri wa eneo hilo.

Eneo la wazi la savana linalotumika kwaajili ya kufuga mnyapori aina ya tembo wakilishwa na kunyeshwa maziwa kutoka kwa watoa huduma wanaowatunza

Eneo la wazi lenye bwawa na maji mafupi, likiwa na wanyama wawili aina ya nyati, huku pembeni likizungukwa na majani na uoto wa asili, na barabara ya vumbi.